Kundi kubwa la watu wazima waliokuwa wameketi kwenye viti wanawake na wanaume, mwalimu akiwa amesimama akitoa maelekezo au mafunzo kwa watu wazima kwa ajili ya kuongeza maarifa au elimu fulani.

Kundi la watu wazima wakiwa wamevalia barakoa wakiziba pua na midomo. Wakiwa wanapata elimu kwa ajili ya kuongeza maarifa au elimu kwa ajili ya mafunzo fulani.

Kundi la watu hususani watu wazima wakiwa wameketi kwenye meza wakiwa wanajisomea hii ni elimu ya watu wazima. Elimu ya watu wazima hupatiwa kwa watu wazima ili kupata elimu au maarifa kwa ajili ya lengo fulani.

Eneo la nje la kitalu au chekechea ikiwa na nyasi za kijani kibichi na majengo, vifaa vya kuchezea vya rangi mbalimbali vinavyotawanyika kwenye nyasi; vinaashiria mahali pa kuchezea watoto wadogo, kama kujiburudisha na kuongeza afya ya akili.

Elimu ya awali. Darasa kubwa lenye michoro ya watoto, kukiwa na mschana nje anatazama ndani. Eneo hili ni kwaajili ya watoto kujipatia elimu ya awali itakayowawezesha kwenda shule ya msingi.

Bembea eneo la shule lililowazi na uwanja uko pembeni, kwa ajili ya watoto kucheza na kujiburudisha. Michezo husaidia watoto kuimarisha miili yao na afya yao na kukuza afya ya akili.

Kundi la watoto, mwalimu akiwa amesimama na kutoa maelekezo, ubao ulioandikwa maandishi kwa ajili ya wanafunzi kusoma, elimu ni ufunguo wa maisha hivyo wanafunzi hujifunza vitu vingi shuleni.

Majengo ya ghorofa yaliyozungukwa na miti na bustani nzuri, hili ni eneo la shule ya msingi ambapo watoto ama wanafunzi huenda kujifunza na kupata maarifa mbalimbali.

Mwalimu akiwa na watoto wenye umri wa rika kuanzia miaka mitatu hadi kumi, wakipata elimu ya awali darasani. Ubao ukiwa umeandikwa maneno mbalimbali kwaajili ya wanafunzi kujifunza.

Chumba kikubwa vilivowekwa vitanda vitatu viliopangiliwa vizuri, na kufunikwa na mashuka, kiti na meza. Wanafunzi hulala mahali hapa ili kupumzisha mwili wao tayari kwa masomo ya siku nyingine.

Sehemu kubwa ya chumba iliyopangiliwa vizuri yenye viti vya bluu na meza zilizopangwa vizuri, ubao ulio msafi kwa ajili ya wanafunzi kujifunza. Elimu ni ufunguo wa maisha kwa wanafunzi.

Kundi la watu wakiwa wanakabidhiana vitabu, wengine wakiwa wanafanya ukaguzi kwenye maboksi yaliyopo chini ndani ya kontena. Inaashiria huduma ya vitabu imefika kwenye elimu ya sekondari, ambapo ni muhimu kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia.

Wanafunzi wawili wamevaa sare za shule wakisoma na kuchagua vitabu, jambo linaloashiria shughuli za kujifunza zinazohusiana na elimu ya sekondari. Elimu ni funguo wa maisha, ambao kila mwanafunzi ni muhimu kuipata.

Mandhari yenye ukijani na miti mirefu. Jengo lililopakwa kwa rangi nyeupe na milango myeusi; vimbweta vikiwa katika nje ya madarasa maalumu kwa ajili ya wanafunzi kujisomea. Elimu ya sekondari ni elimu muhimu kwa ajili ya watoto au wanafunzi kujipatia elimu kwa ajii ya maendeleo yao.

Eneo kubwa la shule iliyojengwa kwa mfumo wa maghorofa eneo hili likosafi lenye mandhari nzuri hususani kwa wanafunzi kuja kusoma na kujipatia elimu katika eneo hili.

Kundi la watu wakiwemo wanafunzi wakiwa wameketi kwenye viti na meza, watu wazima wakiwa wamesimama wakiwa wanatoa elimu ya afya, wakiwa wamevalia barakoa ili kujikinga na maradhi mbalimbali.

Kitabu cha elimu ya sekondari kwa masomo ya kemia. Juu ya kitabu mkemia akiwa anachanganya kemikali, hii inaashiria vitabu hutumika shuleni kwa ajili ya kuongeza maarifa mbalimbali.

Kundi la watu walioketi kwenye viti wakiwa ndani ya chumba, mtu mmoja akiwa amesimama mbele yao akitoa maelezo, au ujumbe, au elimu, kwa manufaa yao.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa ni wanawake. Meza zenye rangi ya kahawia huku kompyuta kwa nyuma zikiwa zinaonekana, ikiashiria utoaji wa elimu katika eneo hili.

Kundi la watu wakiwa wameketi kwenye kiti na meza wakiwa wanafanya mitihani katika chumba kikubwa wakisimamiwa na msimamizi.

Vijana wawili wakiwa wamekalia kwenye viti juu ya meza kukiwa Kuna kompyuta, wakiwa wanatafuta taarifa mbalimbali kwa ajili ya kujipatia elimu au kujifunza vitu mbalimbali.

Kundi kubwa la watu wakiwa wameketi kwenye viti wakiwa wamevalia barakoa za bluu. Mtu mmoja amesimama katikati yao akiwa anatoa elimu, kwa ajili ya wao kuelewa kile wanachoelezewa.

Eneo kubwa la darasa; kundi kubwa la watu wenye umri wa rika mbalimbali. Mkufunzi akiwa anatoa elimu au mafunzo kwa watu hao kwa ajili ya kuongeza maarifa mbalimbali.

Kundi la vijana, wakiwa wameketi nje kwenye mazingira yaliyo tulivu, wakiwa wanajisomea wakitumia kompyuta na wengine simu za mkononi kwa ajili ya kupata taarifa au elimu mbalimbali.

Kundi la watu wenye rika mbalimbali wakiwemo wanawake na wanaume, wakiwa wameketi kwenye viti na meza na kushikilia kalamu wakiandika kwenye madaftari. Hii inaashiria utoaji wa elimu katika eneo hilo ili kuongeza mafunzo na maarifa mbalimbali.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa na mkufunzi akitoa elimu. Viti na meza wakiwa wamekalia, tayari kwaajili ya kupata elimu. Elimu husaidia kupata maarifa ili kujiendeleza kwa namna tofauti.

Kundi la watu wenye rika mbalimbali wakiwemo wanawake na wanaume, mkufunzi akiwa amesimama mbele huku kwenye ukuta yakionekana maandishi ambayo anayatolea mafunzo kwenye kundi hili la watu.

Chumba chenye watu watatu, kitanda na kabati la nguo. Hili ni eneo la kupumzikia kwa ajili ya wanafunzi baada ya masomo huja ndani kwa ajili ya kupumzika tayari kwa masomo mengine baadae au kesho.

Mazingira yanahusiana na elimu ya ufundi na ustadi za "VETA". Chumba chenye kompyuta mbili, moja ikiwa kompyuta ya mezani na nyingine kompyuta mpakato. Hii inaashairia matumizi ya teknolojia katika mazingira ya kujifunzia au ya kufanyia kazi.